Duka la maziwa, linauza bidhaa mbalimbali za maziwa ikiwemo yogati, maziwa ya baridi, na maziwa ya mtindi. Maziwa yanasaidia kudumisha afya ya mwili, wengine wanasema maziwa yanatoa sumu mwilini.

Duka la kuuzia maziwa, maduka haya mara nyingi inatakiwa muuza duka awe na mafriji ya kuhifadhia maziwa hayo, kwa sababu maziwa hayawezi kukaa muda mrefu katika hali isiyokuwa ya ubaridi mwingi, na yanahitaji kuhifadhiwa.

Mmama yupo sokoni ana simu yake ya mkononi kaishikilia, kwa ajili ya kupigia mahesabu. Sokoni kwa mara nyingi kunauzwa: nyanya, vitunguu, karoti, parachichi na bidhaa nyingine nyingi za matumizi ya nyumbani, kwa kupikia.